Hili ni jengo lenye paa la kijani kibichi mbele, likiwa na mabati yaliyopinda. Nyuma ya jengo kuna nguzo kubwa mbili za umeme zilizounganishwa na waya. Mbali zaidi, kuna mistari ya miti na eneo la wazi, chini ya anga lenye ukungu.

Hii ni nguzo ya umeme iliyojaa waya na nyaya nyingi zozlizounganishwa kando yake kuna ukuta mrefu ya rangi ya kijivu. Juu ya ukuta huo tunaona tenki kubwa na maji jeusi. Barabara na magari yanaonekana upande wa kulia.

Hii ni nguzo kubwa ya umeme au minara ya umeme ikiwa imesimama wima. Anga la bluu lenye mawingu meupe yanaonekana nyuma. Chini yake ni ardhi iliyo wazi ikiashiria mandhari ya vijijini au nje ya mji.

Hii ni transfoma ya umeme, iliyowekwa juu ya nguzo mbili za mbao. Waya nyingi zimeunganishwa kwenye transfoma na kuonekana zikielekea pande tofauti. Chini ya nguzo, kuna miti na mimea. Juu ya nguzo, kuna mabango mawili ya onyo yaliyotundikwa.

Hiki ni kituo kikubwa cha umeme kikiwa na nguzo nyingi za chuma na nyaya zinazounganishwa. Kinaonekana chini ya anga safi la buluu lenye mawingu machache kikisisitiza jukumu muhimu la miundo mbinu ya hii nishati.

Mitambo mikubwa ya umeme ikiwemo nguzo za chuma na nyaya nene, imejaa eneo hili. Kuna transfoma na viungio vingi vya umeme. Jengo dogo linaonekana kwa mbali. Hii inaashiria kituo kikuu cha kusambaza umeme.

Eneo hili linaonyesha mtambo mkubwa wa umeme, unaotumia mvuke, ukiwa na majengo kadhaa na minara miwili mirefu, inayotoa mvuke mweupe. Uyundo mwingi ya waya na mabomba pia inaonekana. Ikiashiria uzalishaji mkubwa wa nishati.

Hizi ni nguzo za umeme zilizosimama wakati wa machweo zikionyesha silhouette zao dhidi ya anga la rangi ya machumgwa na nyekundu. Nyaya za umeme zinaonekana zikiunganisha nguzo hizo. Chini kuna mandhari ya giza ikiwemo gari na milima au miti. Inadhihirisha jua likizama nyuma ya milima.

Daraja la mbao linapita katikati ya miti mirefu yenye majani mengi ya kijani kibichi. Pande zote za daraja zina nguzo za mbao zilizopangwa vizuri na kufanya kama kingo. Daraja hilo linaonekana kuelekea ndani zaidi ya msitu huu mnene na mzuri wa miti.

Haya ni matunda ya mfenesi, yakining'inia kwenye mti mkubwa wenye majani mengi ya kijani kibichi. Mwanga wa jua unapenya kupitia majani, na kufanya matunda yaonekane wazi na kuvutia. Mti unaonekana kuwa na afya njema na kuzaa matunda mengi.

Mkusanyiko mkubwa wa taka na uchafu unaonekana mbele ya makazi yasiyo rasmi, yenye nyumba zilizojengwa kwa mabati na udongo. Mazingira yanaonekana kuwa duni, huku miti michache ikionekana kwa mbali. Inaonyesha hali halisi ya maisha katika maeneo duni.

Hiki ni kikundi kikubwa cha watoto wakiwa wamekusanyika kumzunguka mwalimu au mwanamazingira. Mtu huyo mzima amevaa koti jeupe na anashikilia mche wa mti akionyesha jinsi ya kupanda. Anaonekana ni mradi wa upandaji miti shuleni.

Huu ni mto wenye uchafu mwingi na taka zikielea juu ya maji na pembeni. Kwenye ukingo wa mto kuna makazi duni au vibanda na watoto wanacheza kwenye uwanja mdogo. Mbingu inaonekana ikiwa na mawingu meupe na bluu.

Katika chumba cha darasa, wanafunzi wengi wamekaa kwenye madawati yao wakiwa wamevaa sare za bluu. Mwalimu moja anaonekana akisimama mbele akifundisha darasa. Mazingira yanaonekana kua ya shule ya msingi yenye madirisha makubwa.

Hili ni shimo refu la kuchimba, lenye udongo mwingi na mabomba au vifaa vingine vya ujenzi. Inaonekana kuwa ni eneo la ujenzi au mradi wa miundo mbinu, labda wa barabara au mifumo ya maji taka.

Hili ni kundi la twiga wengi wakitembea katika eneo lenye nyasi na miti michache. Anga ni buluu yenye mawingu meupe. Baadhi ya twiga wako karibu na mto mdogo au njia ya maji, huku wengine wakiwa mbali zaidi.

Haya ni makazi duni ambapo wanawake wanaonekana wakifua nguo, kando ya mto au eneo la matope. Nyumba zimetengenzwa kwa mabati na mazingira yanaonekana yamejaa uchafu na taka.

Kuna bwawa lenye maji yenye rangi ya udongo, labda kutokana na mvua au mmomonyoko wa udongo. Upande mmoja wa bwawa kuna miundombinu ua bomba na jengo dogo, likionyesha labda ni sehemu ya mfumo wa usambazaji maji. Pia kuna gari jeupe lililopaki kando ya bwawa.

Ndovu mchanga analishwa maziwa kutoka kwenye chupa kubwa, na mtu asiyeonekana vizuri. Anaonekana akinywa kwa shauku, huku maziwa yakimtoka mdomoni. Mandhari ya nyuma yana miti.

Mto unatiririka katikati ya mandhari yenye nyumba na majengo mengi huku mtu mmoja akionekana akiosha nguo au kitu kingine mtoni. Kando kando ya mto kuna takataka nyingi na uchafu.

Hawa ni vifaru wawili wanatembea kwenye njia ya udongo katikati ya Savanna yenye nyasi ndefu. Milima au vilima vilivyojaa miti vinaonekana kwa mbali. Vifaru hao wanaonekana kua katika mazingira yao ya asili labda kwenye mbuga ya wanyama.

Mamba wawili wakubwa wamepumzika kwenye ukingo wa maji, wakiwa wamejificha. Mmoja wao yuko nusu ndani ya maji, huku mwingine akionekana amelala pwani. Ndege wadogo wanatebea karibu nao.

Huu ni mto wenye maji mengi na yenye rangi ya kahawia labda kutokana na mafuriko au mvua kubwa, kando ya mto kuna makaazi duni yaliyojengwa kwenye miunuko huku chini ya makaazi hayo kukiwa na rundo la takataka na mawe ikiononyesha uharibifu wa mazingira.

Mwanaume huyu anaonekana akimwaga maji kutoka kwenye chombo cha njano, labda kwa ajili ya kilimo au matumizi mengine. Eneo hilo lina udongo mwekundu na miamba ikionyesha mazingira kame au yalyokauka. Inaweza kuwa ishara ya shughuli za kijijini au mashambani.

Nyani mkubwa mwenye manyoya mengi yaliyokoza amesimama juu ya mti au nguzo ya mbao, akiwa na msitu wa miti migumu nyuma yake. Inaonekana yuko makini akitazama mbail.

Hii ni mazingira yenye makaazi yasiyo rasmi yaliyo tengenezwa kwa mabati. Katikati kuna rundo kubwa la takataka na mimea, vikipakana na mto. Watu watatu wamesimama juu ya rundo la takataka, wakiangalia chini.

Hili ni kundi la watu ambapo wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni meusi na shanga wancheza ngoma, baadhi yao wameshika fimbo, wako ndani ya ukumbi mkubwa wenye viti vingi vya kijani kibichi vilivyopangwa kwa nyuma na taa zinaning'inia juu.

Mwanamke mmoja mzee mwenye nywele nyeupe ananywesha ndovu mdogo maziwa kutoka chupa. Amevalia gauni refu la kijani kibichi na viatu vya kahawia. Watu wengine watatu wamevaa sare za kijani wanawaangalia ndovu hao. MAndhari ina miti na udongo mwekundu.

Huyu ni mbuni anaonekana amekaa kwenye kiota chake kinacho jumuisha mayai mengi, mandhari ni ya nyasi kavu na vichaka chache huku safu za mimea au miti zikionekana kwa mbali.

Mradi mkubwa wa ujenzi unaendelea ambapo jengo refu linajengwa. Kreni kubwa ya manjano inatumika kubeba vifaa vya ujenzi, huku wafanyikazi wakisimama, wakisimamia kazi hiyo. Mazingira yanaonekana kuwa ya wazi na yenye miti kwa mbali.

Kifaru mmoja mwenye pembe mbili amesimama katika eneo lenye miti na nyasi. Kuna kizuizi cha mbao kwa nyuma, na majani mabichi chini. Baadhi ya ndege wadogo wametua juu ya mgongo wake, na kuna kivuli kinachoonekana kama sehemu ya kifaru mwingine mbele.

Maisha magumu yanaonekana kwenye makazi duni yaliyojengwa kwa mabati. Mwanaume amebeba gunia kubwa mgongoni na ndoo nyeupe mkononi. Nguo zimetundikwa nje na udongo umelowa, kuashiria hali isiyoridhisha.

Haya ni magari mengi ya watalii yamepanga foleni kwenye barabara ya vumbi labda kwenye mbuga ya wanya pori. Anga ni buluu na kuna vichaka vichache. Baadhi ya magari yana viti vya juu vya kutazamia tayari kwa watalii.

Mandhari ya rundo kubwa la takataka yanaonekana zikiwa zimetupwa ovyo, kati ya milima ya takataka kuna njia finyo iliyojaa uchafu mwingi ikionyesha mazingira machafu na yasiyopendeza. Hii inaashiria eneo la dampo.

Huyu ni kiboko. Ni kiboko mdogo anayefanana na nguruwe, akiwa na rangi ya kijivu hudhurungi na macho madogo. Amezungukwa na nyasi ndefu, akionyesha mazingira yake halisi.

Huu ni mtaa duni wenye nyumba za mabati na udongo barabara inaonekana kuwa ina uchafu na kuna taka nyingi zime tapakaa. Mtu mmoja anaonekana katikati akifanya shughuli flani karibu na mti mkubwa , hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Kifaru amefunikwa macho na kitambaa chenye rangi mbalimbali na masikio yake yamefungwa kwa klipu. Watu wengi baadhi wakiwa wamevalia sare za kijeshi wanamzunguka kifaru huyo anayeonekana kulala chini au kupoteza fahamu. Hii inaashiria zoezi la kumhamisha au kumtibu.

Hili ni jengo refu la KICC jijini Nairobi . Jengo hilo lina umbo la duara na lina nembo ya Samsung juu yake. Mbele yake kuna sanamu ya mzee Jomo Kenyatta na upande wa kulia kuna jengo lingine la piramidi ya KICC. Kuna chemichemi chini na upinde wa mvua kidogo.

Hii ni njia ya reli na watu wakisukuma troli iliyojaa mizigo mikubwa , mizigo hiyo inaonekana kufungwa vizuri na inaonekana kuwa na uzito watu kadhaa wamesimama karibu na troli wengine wakisaidia kusukuma , mandhari ni ya saili ikiwa na miti na ardhi ya udongo.

Wanaonekana tembo wachanga watu, wawili wakiwa wamefunikwa shuka zenye rangi ya machungwa na buluu, wanatembea kwenye udongo mwekundu karibu na vichaka na miti, kuna watu wachache pia wanaoonekana kwa mbali.

Kuna kundi la wachezaji wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni, yenye rangi ya machungwa na chui, wakitumbuiza kwenye jukwaa la ndani. Wanaonekana wakiwa katika mwendo wa ngoma na nyuma ya huku kuna viti vingi vya watazamaji.

Hawa ni mamba wawili wakubwa labda mamba wa Nile. Wamelala karibu na maji au kwenye ukingo wenye mawe. Ngozi yao ina magamba na wanaonekana kupumzika. Huenda picha hii ilipigwa katika hifadhi ya wanyama pori au bustani ya wanyama.

Hili ni kundi la watu wakitembea kwenye njia ya undongo huku mitambo mikubwa mitatu ya kuzalisha umeme kwa upepo ikisimama kwa mbali chini ya anga lenye mawingu. Miti na mimea mingine inaonekana pande zote za njia zikionyesha mandhari ya asili.

Hili ni bustani kubwa yenye miti mirefu na majani mabichi. Nyasi iliyokatwa vizuri inaonekana kutawanyika kote na benchi la mbao limeonekana katikati, likiwa limezungukwa na mandhari tulivu. Hali ya hewa inaonekana kuwa tulivu na ya kupendeza kwa mapumziko.

Kifaru mweusi amesimama katikati ya nyasi ndefu akionyesha pembe zake mbili zenye nguvu. Rangi yake nyeusi inaonekana ikijipambanua na mandhari ya udongo mwekundu na nyasi kavu. Hii inaashiria uwepo wake katika hifadhi au eneo la wanyapori.

Simba jike anakaa juu ya mwamba akitanzama manthari yenye majengo marefu jijini, nyuma yake kuna jiji kubwa likionekana hafifu kupitia ukungu au vumbi. Chini yake kuna nyasi nyingi za kijani, huu ni muono wa kipekee wa wanyama pori na maendeleo ya miji.

Huyu ni swala mdogo mwenye rangi ya kahawia nyekundu na pembe fupi. Amesimama katikati ya nyasi ndefu na vichaka, akionyesha utulivu wake na kufaa kwake kwa mazingira ya misitu au pori.

Kuna rundo kubwa ya mifuko ya plastiki ya rangi tofauti nyingi zikiwa za buluu na kijani zimetapakaa ardhini karibu na mto au mkondo wa maji. Watu wawili wanaonekana wakikusanya au wakichimbua mifuko hiyo kuashiria shuguli ya kusafisha au kuchakata.

Haya ni makazi yasiyo rasmi yaliyojengwa karibu na mto wenye maji machafu. Vifusi vingi vimetapakaa ukingoni mwa mto. Nyuma kuna majengo ya ghorofa na mengine yamejengwa kwa mabati. Hali inaonyesha changamoto ya maisha katika maeneo ya mitaa ya mabanda, labda kutokana na mafuriko.

Kundi la mbuni linatembea kwenye nyasi, likiwa na majengo marefu yanayoonekana kwa mbali. Hii inaashiria mazingira ya kipekee ambapo wanyamapori na maendeleo ya mijini yanapatikana karibu. Anga ni pana na wazi juu yao.

Chuo mwenye macho ya buluu anatutazama kupitia waya wa uzio ,manyoya yake yamerembeshwa kwa madoa nyeusi yanaonekana wazi huku akionyesha sura ya utulivu na kutaka kujua.

Hawa ni watu kadhaa wakiwa katikati ya vifusi vya miti na mabati yaliyoporomoka yakiashiria adhari za mafuriko au uharibifu mwingine. Majengo nyuma yanaonekana kufanywa kwa mabati na mbao. Watu hao wanaonekana wakijaribu kukabiliana na hali hiyo.

Kundi la pundamilia linasimama katikati ya barabara ya vumbi liyozungukwa na nyasi ndefu na vichaka. Zina milia meusi na meupe, zikiashiria makazi yao ya asili porini. Miti inaonekana kwa mbali chini ya anga iliyo wazi.

Mandhari ya juu inaonyesha eneo la ujenzi lenye misingi mkubwa wa jengo unaoendelezwa. Fomu za mbao na nondo za chuma zimepangwa kwa ajili ya kumimina zege. Mbali panaonekana barabara na ujenzi mwingine kuashiria mradi mkubwa wa maendeleo.

Hii ni mazingira ya asili yenye miamba mikubwa na mimea mengi ya kijani. Mto mdogo unapita katikati ya miamba na mtu mmoja amesimama karibu na maji. Labda akifurahia utulivu wa mazingira. Ni mandhari tulivu inayonyesha uzuri wa asili.

Hili ni basi ndogo la abiria au matatu yenye rangi nyekundu na nyeusi iliyopambwa kwa michoro ya kisasa. Kijana mmoja amesimama karibu na mlango wa abiria na nyuma yake kuna jengo refu la ghorofa.

Basi dogo la abiria marufu kama matatu limeegeshwa barabarani likiwa na mapambo mengi yenye rangi angavu, jengo kubwa linaonekana nyuma huku watu wakitembea karibu na basi hilo.

Barabara hii inaonyesha shughuli nyingi za jiji , ikiwa na magari ya abiria, matatu, iliyojaa watu. Kuna watu wengi wakitembea, baadhi yao wakiuza bidhaa sokoni. Majengo marefu yamejipanga kando ya barabara, kuashiria kituo cha biashara na usafiri.

Kunao gari dogo, labda matatu, likiwa limegeeshwa mbele ya majengo yenye mabango. Mabango yanaonekana kuwa ya biashara mbalimbali, kama vile sacco na huduma za usafiri. Watu kadhaa wamesimama karibu na gari hilo, wakionyesha shuguli za kawaida mjini.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi iliyokua na magari, mabasi na pikipiki. Watu wanatembea kando ya barabara na majengo marefu yenye mabango ya matangazo yanaonekana nyuma. Inaashiria maisha ya mjini yenye msongamano mkubwa.

Hii ni reli ya treni iliyonyooka katikati, ikiwa na majengo madogo ya stesheni au vibanda vyenye paa nyekundu kando yake. Upande mmoja kuna barabara na majengo mengine ya jiji, na upande mwingine kuna miti mingi na mimea, ikionyesha mandhari ya mchanganyiko wa mijini na asili.

Katika barabara yenye shughuli nyingi na magari mawili ya abiria matatu yanaonekana yamesimama abiria wengi wanasubiri karibu nao na mabango ya maeneo mbali mbali yamebandikwa kwenye magari miti na majengo yanaonekana kwa mbali.

Kunao shughuli za usafiri ambapo kuna matatu na mabasi kadhaa yaliyosimama barabarani, yakionyesha huenda ni kituo cha mabasi au mahali pa kupakia abiria. Nyuma ya magari kuna majengo yenye paa nyekundu, yakipendekeza eneo la mjini au makazi.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa magari, mabasi na watu wanaotembea. Mabasi mengi yanasubiri abiria ikionyesha kuwa ni kituo cha mabasi au eneo lenye usafiri wa umma. Nyuma kuna majengo mengi marefu na miti.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi karibu na chumba la makumbusho la kitaifa la Kenya. Kuna mabasi mawili ya abiria, moja lenye rangi ya buluu na njano na jingile lenye mapambo ya rangi nyingi. Maafisa wa trafiki wanasimamia magari na watu wanatembea barabarani.

Hii ni matatu ya Isuzu Commuter ikiwa imepaki barabarani. Ina rangi za zambarau na maneneo double M na Commuter imeandikwa mbele. Kuna watu wawili wamesimama karibu na matatu, mmoja amevaa koti la usalama.

Huu ni usafiri wa umma. Basi likiwa limeegeshwa barabarani jijini. Watu wanatembea karibu nalo huku limepambwa kwa matangazo mbalimbali na limeandikwa ICM church. Nguzo za umeme na majengo mengine vinaonekana nyuma.

Hii ni barabara kuu yenye magari mengi, ikiwemo matatu iliyopambwa kwa michoro ya rangi na lori dogo. Juu ya daraja kuna barabara refu la chuma la rangi ya kijani. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Haya ni mazingira ya jiji lenye shughuli nyingi, ambapo watu wanatembea na magari yameegeshwa. Kuna vani nyeupe iliyojaa mizigo juu, na mabango mbalimbali yenye maandishi kama Safaricom, M-Pesa na Nakuru Direct yanaonekana nyuma, ikionyesha biashara na usafiri.

Hili ni basi dogo la abiria maarufu kama matatu likiwa limeegeshwa barabarani jijini. Matatu hilo lina rangi za kuvutia hususani kijani kibichi na michirizi ya rangi zingine. Watu wawili wanaonekana wakishiria abiria au kuelekeza huku kukiwa na ishara inayoonyesha namba na majina ya njia.

Magari kadhaa aina ya matatu yamepaki kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Watu wanaonekana wakishuka na kupanda ,huku baadhi wakitembea kwenye eneo hilo. Majengo marefu yaliyo na maduka yanajaza mandhari ya nyuma yakionyesha maisha ya mijini.

Hii ni barabara kuu yenye magari mengi ikiwemo malori na magari madogo. Upande mmoja kuna daraja la kupita juu na chini yake kuna barabara nyingine. Miti na misitu hupamba kingo za barabara. Kuna watu wanatembea pembezoni na mabasi ya abiria yakiwa barabarani.

Haya ni mandhari ya mijini yenye jengo refu na watu wakitembea barabarani. Kuna matatu iliyopambwa kwa rangi na michoro tofauti ikisimama barabarani, huku wapita njia wakionekana kuzunguka eneo hilo.

Yanaonekana mabehewa ya treni yaliyosimama nyuma ya uzio wa wavu. Mabehewa yana rangi nyeupe, njano na nyekundu yakipitia eneo lenye nyasi kavu. Baadhi ya miti inaonekana kwa mbali juu ya mabehewa.

Upo usafiri wa umma, matatu imesimama barabarani ,ina rangi ya bluu, nyeupe na nyekundu na imeandikwa Embasava Sacco juu. Watu kadhaa wako karibu na matatu na majengo yanaonekana nyuma.

Barabara yenye shuguli nyingi inaonyesha mabasi mawili, moja la buluu na jingine la manjano, mbele ya basi la buluu, yuko mwanaume mwenye posta akitembea na kuna madimbwi ya maji machafu barabarani, matawi ya miti yenye majani mabichi yanaonekana juu huku watu wengine wakitembea kwa mbali.

Kunao barabara yenye shughuli nyingi ambapo basi la shuttle lenye namba tatu tatu S limeegshwa. Watu wanaonekana wakipanda na kushuka. Nyuma yake kuna mnazi mrefu na majengo ya jiji. Kuna pia bango na matangazo la infinix likionekana mbali.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ijini Nairobi ikiwa na magari ya abiria aina ya matatu na watu wengi. Matatu ya rangi ya chungwa ina milango wazi na matangazo yamebandikwa mbele ikiwemo jina suncity.

Barabara hii ina magari mengi yakiwa yamefungana, kuanzia malori makubwa hadi magari madogo, kuashiria foleni kubwa ya magari. Kando ya barabara, kuna miti na majengo na watu wanaonekana wakitembea pembeni.

Hii ni barabara kuu yenye magari mengi yanayotembea pande zote mbili. Kuna miti na majengo marefu upande mmoja wa barabara. Magari mbalimbali kama vile mabasi, magari madogo na pikipiki yanaonekana barabarani.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa na magari, mabasi na pikipiki. Watu wanatembea kando ya barabara na majengo marefu yenye matamngazo makubwa yanaonekana nyuma, inaashiria maisha ya mjini yenye msongamano.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi jijini ikiwa na basi la kijani kibichi mbele. Watu wanatembea kando ya barabara na majengo marefu yenye matangazo yanaonekana nyuma inaashiria maisha ya mjini yenye msongamano.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi labda jijini. Magari yanatembea na watu wanavuka. Kuna miti mingi na majengo iliyo karibu na taa za trafiki zinaonyesha kuwa magari yamesimama ikiashiria msongamano. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi labda jijini Meru au Nairobi kuna magari mengi yakiwemo teksi na mabasi madogo ya Meru express watu wanatembea kando ya barabara wengine wakisukuma mikokoteni majengo marefu yamejipanga kando ya barabara.

Hili ni basi kubwa la abiria la City hoppa lenye nambari 228 likisimama barabarani. Watu wanaonekana wakitembea karibu na basi hilo na wengine wamesimama jirani. Pia kuna magari mengine na miti ya mitende.

Magari ya abiria yameegeshwa barabarani na mabango ya biashara yamejipanga pembeni , bango kubwa lenye maandishi Supreme shuttle Nakuru direct linaonekana wazi likionyesha huduma ya usafiri, watu wanatembea na magari mengine yanaonekana kwa mbali.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi jijini, kuna matatu mbili moja iki itwa Veteran na nyingine Medusa, watu wanaonekana wakishuka au kupanda. Majengo marefu na miti yanaonekana nyuma.

Barabara pana inaonekana yenye magari machache yakipita chini ya anga yenye mawingu. Juu yake kuna daraja la kisasa la kupitia juu ya barabara likionyesha muundo wa chuma kwenye rangi ya kijani buluu.

Barabara kuu inaonyesha magari na pikipiki zikiendeshwa. Juu ya barabara, kuna daraja refu la kijani kibichi linalotumiwa na watembea kwa miguu. Mazingira yanaonekana kuwa ya jiji yenye shughuli nyingi.

Maji machafu yaliyotuama yanaonekana kwenye dimbwi dogo, na ndani yake kuna mabaki ya mabati iliyovunjika na vitu vingine vinavyoelea. Bomba la maji linaonekana likipita juu ya dimbwi hilo, labda linatumiwa kupitisha maji mahali pengine.

Haya ni maji yanatiririka kwa kasi juu ya miamba yakitengeneza maporomoko madogo ya maji. Eneo la chini limefunikwa na mawe na kokoto likionyesha mazingira asilia ya mto au kijito chenye mkondo mkali.

Ni safu ya mabomba ya maji yaliyopangwa kwenye sehemu ya chuma. Baadhi ya mabomba yameunganishwa na hosi yenye rangi tofauti kama vile kijivu na buluu. Maji yanaonekana yakitoka kwenye mojawapo ya mabomba hayo.

Kazi ya ujenzi inaendelea katika shimo refu, mabomba makubwa na madogo pamoja na nyaya yamewekwa chini. Udongo umetolewa pande zote mbili za shimo kuashiria mradi wa ujenzi wa miundo mbinu.

Kundi la wafanyikazi wamevalia mavazi ya usalama ya rangi ya chungwa wanafanya kazi kwenye reli. Kuna vifaa vikubwa kama kreni vinavyotumiwa kuinua mabomba. Miti isiyo na majani inaonekana kwa mbali.

Hili ni rundo la mabomba la zamani yalio kkatwa yakiwa yametandwa kutu nyingi, yana onekana kuwa yametumika kwa muda mrefu na labda yali chimbwa ardhini, rangi yake ya kahawia ina ashiria uchakavu na hali ya kutu.

Hili ni tingatinga kubwa la manjano labda, komatsu, likifanya kazi kwenye rundo kubwa la udongo. Juu ya tingatinga kuna barabara kuu au daraja. Kuna taa za barabarani na ishara za trafiki. Inaonekana kuwa eneo la ujenzi. Mbali kidogo kuna mtu amesimama.

Muundo huu wa ndani unaonyesha nafasi yenye ngazi za chuma zilizopanda juu, na kuta za bluu zilizochakaa. Grill za chuma zinatumika kama ulinzi au kama sehemu ya muundo wa jengo. Sakafu ni ya mbao au vigae vyepesi, huku mwangaza hafifu ukiingia.

Kunao rundo kubwa la takataka zilizotapakaa kila mahali zikionyesha uchafu mwingi. Kuna mifuko ya plastiki ya bluu na nyekundu iliyochanganyika na aina nyingine za taka ikionyesha mazingira yaliyoharibika vibaya. Eneo hilo linaonekana kuwa karibu na miti au vichaka.

Hili ni rundo kubwa la takataka za aina mbalimbali, zikiwemo nguo, plastiki na vipande vya karatasi, zikiwa zimetupwa kando ya mto mdogo ulio na maji machafu. Mbali kidogo upande wa kushoto, mtu anaoneknaa akitembea na mandhari ya nyuma ina miti na majengo.

Katika eneo la ujenzi au maendeleo kuna mtaro mrefu uliochimbwa ardhini, Udongo uliotolewa umewekwa pande zote mbili za mtaro. Kwa mbali, mashine ya kulima inatambulika ikionyesha kazi nzito inayoendelea.

Kunao kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia sare za kijeshi au za serikali, na wengine wakiwa wamevalia za kiraia, wamesimama nje. Mbele yao kuna mwanamke amelala chini akiwa amefunikwa na blanketi, na pembeni yake kuna mtoto mchanga.

Hili ni eneo la ujenzi likiwa na ukuta mkubwa wa mawe mbele. Nyuma ya ukuta kuna majengo kadhaa baadhi yakiwa bado hayajakamilika. Pia kuna matenki ya maji meusi yaliyo juu ya baadhi ya paa.

Haya ni maji yanamiminika kwa nguvu kutoka kwenye bomba la kahawia yakimwagika ardhini enye mimea mingi ya kijani kibichi. Huenda bomba hili linatumika katika kumwagilia mimea kuonyesha mfumo rahisi wa umwagiliaji shambani. Mandhari inaonekana asili na yenye uhai chini ya anga la buluu.